Mandhari ya elimu. Mwalimu ambaye mkononi moja ameshikilia chombo ambacho kinakaa kufanana na mnyamapori yaani ule wa kifaru. Mkono mwingine ameshikilia kalamu ya rangi samawati. Inaonekana kuwa anafunza wanafunzi ambao wanamsikiza.

Mkono unaonekana kuwa limeshikilia kalamu ambao inatumika kuandikia kitabuni ambao umewekelewa pale mezani. Vilevile, pale mezani kunaonekana kuwa kuna sehemu ya kompyuta ya mkononi ambao unaonekana.

Mwanaume ambaye anaonekana anachukua video kutumia simu amekaa chini. Mkononi akona kalamu na pia kitabu. Pale mezani, kompyuta mkononi inaonekana.

Chumbani pale kuna kijana ambaye amekaa chini, amejishika kidevu, anaonekana akiwa na mwenye mawazo. Pale mezani, kompyuta ya mkononi na kitabu inaonekana.

Mtu ambaye amekaa chini, anaonekana ako katika gumzo angalau na marafiki wake katika kutumia kompyuta ya mkononi ambayo imewekelewa mezani. Pale mezani, kunaonekana kuwa na vifaa vinginevyo kama vitabu.

Ofisini, mwanaume ambaye amevalia suti ameshikilia mkononi kalamu ya rangi ya samawati kuonekana anaandikia kitabuni. Pale mezani, kuna kompyuta ambayo anaonekana anautumia.

Watu wawili wanaonekana kuwa wamekaa chini, wanaonekana kuwa wanatumia kompyuta ya mkononi ambayo imewekelewa mezani. Pale vitabu kalamu pia inaonekana. Kunaonekana kuwa kuna mmea angalau inaonekana kwa umbali.

Nyumbani mtoto mdogo anaonekana kuwa anasoma kupitia kompyuta ya mkononi ambayo imewekelewa pale mezani. Vilevile, kunaonekana kuwa kuna kalamu, kifutio na kitabu.

Mtoto ambaye amevalia kipaza sauti kichwani. Ameonekana kuwa ametazama kompyuta. Ako katika funzo kwa kuwa ameshikilia kalamu anaonekana kuwa anaandikia kitabuni ambayo iko mezani.

Mtoto mdogo wa kike, mkononi ameshikilia kalamu ya rangi ya kijani. Anaonekana kuwa anaandikia kitabuni. Anaonekana anaangalia kompyuta mkononi ambao umeekelewa pale mezani. Nyuma tunaweza kuona gitaa.

Darasani, wanafunzi watatu wanaonekana kuwa wakiangalia kibao ambao umeekelewa pale mezani. Nyuma tunaweza kuona kuna chati ambao umebanwa ukutani. Inaonekana kuwa kuna katoni na ubao umeandikwa.

Ofisini. Mwanamume amevalia kipaza sauti. Anaonekana amevalia miwani, anaonekana anatumia kompyuta mkononi ambayo imekaa pale mezani. Vilevile pale kuna angalau kuna simu na vitabu ambavyo vinaonekana.

Mtoto, ameshika kalamu mkononi. Anaonekana kuwa anamwandikia kitabuni. Anamsikiliza mwanamume ambaye anaonyesha jambo kwa kutumia kompyuta ya mkononi. Pale mezani, kuna vitabu vinginevyo na vifaa mbalimbali vinavyoonekana.

Ofisini. Ukutani kunaonekana kuwa kuna picha ambayo yamebanwa. Kuna mwanamke ambaye amekaa chini. Anaonekana kuwa anatumia kompyuta ya mkononi ambao uko mezani. Pale mezani vilvile kuna kitabu na kalamu.

Ofisini, mwanaume ambaye anaonekana anatumia kibao mkononi ameshikilia kalamu. Anaonekana kuwa anaandikia kitabuni. Pale inaonekana kuwa kuna kifaa ambayo kimewekelewa mezani.

Watu, wanaonekana kuwa wako katika ngumzo, katika kompyuta ya mkononi, ambao umeekelewa mezani. Pale, unaweza kuona, vitabu, na kalamu, vilevile, chumbani, kunaonekana kuwa kuna mimea.

Watu watatu ambao wanaonekana kuwa wamekaa chini. Wanaonekana kuwa wanaushika kompyuta mkononi ambao umewekelewa pale mezani. Vilevile, inaonekana kuwa chini kumewekwa kapeti.

Watu wawili wanaonekana kuwa wanazungumza. Mmoja akiwa anaonekana ako ndani ya kompyuta ya mkononi ambayo umeekelewa pale mezani. Vilevile kunaonekana kuwa kuna mmea ambao umeekwa katika kifaa na vitabu ambavyo vinavyoonekana.

Chumbani, msichana ambaye amevalia kipaza sauti ameushikilia kitabu ameufungua. Ameushikilia mkononi kalamu ya rangi wa kijani. Mezani kuna vifaa kama vile kibao, kompyuta ya mkononi, penseli na makalamu na glesi ambayo ikona sharubati.

Mwanamke ambaye amevalia dera. Anaonekana ako chumbani amekaa chini katika kiti. Anatumia kompyuta ya mkononi ambayo amewekelea pale mezani. Pale, vitabu vinaonekana kuwa vimepangwa.

Mwanaume ambaye amevalia kipaza sauti kichwani anaonekana kuwa ametabasamu. Pale mkononi ameshikilia kalamu anayoandikia kitabuni. Mezani kompyuta mkononi inaonekana.

Wanafunzi wawili, ambao wamevalia sare, ambazo zinaonekana angalau ni mzee. Wametabasamu. Wanaangalia kompyuta la mkononi ambao wamewekelewa pale dawatini. Vilevile, ubao unaonekana hapo nyuma.

Mwanaume ambaye amevalia miwani anaonekana kuwa amekaa chini. Pale mezani kunaonekana kuwa kuna kompyuta mkononi ambao wanaonekana kuwa wanaitumia . Vile vile kuna simu na kitabu pale nyuma. Wapita njia wanaonekana wakipita.

Chumbani, watoto wanaonekana kuwa wamekaa chini. Na kila mtoto, anaonekana kuwa na kompyuta ya mkononi ambao umewekelewa mezani. Watoto hawa wamevaa shati ya rangi ya samawati.

Msichana amevalia kipaza sauti kichwani, anaonekana anazungumza kutumia ishara ya mikono akiangalia kompyuta mkononi, ambayo imewekelewa mezani. Pale tunaeza kuona kalamu na vitabu.

Mwanaume ambaye amefalia kipasa sauti kichwani anaonekana ako katika upikaji wa simu wa video katika computer wa mkononi na marafiki wake, mkononi anaonekana ameshika kalamu anayoandika kitabuni ambapo iko mezani

Mtoto anaonekana kuwa anazungumza kwa ishara ameinua mkono. Ameangalia kompyuta ya mkononi ambao umewekelewa mezani. Pale kuna kifaa ambao imeeekelewa na kalamu na kitabu ambacho kimefunguliwa.

Darasani watoto wa kike ambao wamevalia buibui wametabamu wanapo angalia msimu hule aina ya kibao ambao inaonyesha, picha pale nyuma unaweza kuona ubao.

Mwanadada amekaa chini. Anaangalia kompyuta ya mkononi ambao unaonyesha mapicha ambao umewekelewa mezani. Pale tunaweza kuona vitabu ambavyo vime funguliwa na simu ya mkononi na kalamu.

Mtoto wa kike, ambaye amevaa kipaza sauti shungi kichwani, anaonekana kuwa ametabasamu. Anaangalia kompyuta ya mkononi, ambao umeekelewa mezani. Pale, tunaweza kupata kitabu ambacho kimefunguliwa. Kalamu vimeekelewa katika vikombe na kikombe kingine, ambacho kiko na kiweu ya kitu nyeupe.

Mwanaume ana angalia picha ambao unajionyesha katika kompyuta ya mkononi ambao umewekelewa mezani. Pale mezani unaweza kupata kuna chupa na kikombe ambao uko na kahawa.

Ofisini, mwanamke amekaa chini, mkononi ameshika karatasi na kalamu. Pale mezani tunaeza pata kuona kompyuta ya mkononi na miwani. Nyuma yake kuna chati ambayo amezi banisha vifaa.

Mwanamke ambaye amevalia miwani amekaa chini, mkononi ameshika kalamu rangi ya samawati anaandika kitabuni ambayo iko mezani. Pale mezani kuna kompyuta ya mkononi ambayo inaonekana anaiangalia.

Picha, inaonyesha mwanaume ambaye ako maktabani. Mkononi ameshika kalamu ambayo anaonekana anaandikia kitabuni. Mezani, kompyuta mkononi unaonekana umeekelewa pamoja na vitabu. Vitabu vinaonekana vimepangwa katika rafu.

Watoto wachanga wa kike ambao wamevalia sare ya msingi. waonekana kua kichwani wako na mavazi ambayo ya rangi ya nyekundu. Wanatabasamu wakiangalia kompyuta ya mkononi.

Msichana ambaye amevalia kipaza sauti anaonekana ameangalia kompyuta mkononi ambao uko mezani. Anatumia ishara ya mikono. Pale mezani, kalamu na vifaa tofauti vimeekelewa.

Mtoto ametabasamu wakati mbayo anaangalia kifaa. Mkononi ameushika penseli ambao anaonekana akiandika kitabuni. Pale mezani tunaweza kuona kalamu za rangi tofauti vimewepangwa.

Mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe anaonekana anaangalia simu. Mezani kuna kikombe na kompyuta ambayo yamewekelewa. Ukutani kuna picha ambayo imebandikwa na pazia inaonekana imefunguliwa.

Kijana ambaye amevalia kipaza sauti kichwani. Nguo ya rangi ya kijani ameushika kalamu anaandikia kitabuni. Ameangalia kompyuta ya mkononi ambayo imewekelewa mezani pamoja na kikombe ambayo iko na kalamu.

Wasichana wawili wamekaa chini katika ngazi. Mmoja wao ameshikilia kibao mwingine kompyuta ya mkononi. Mkoba wa rangi nyeusi unaonekana.

Mwanamke ambaye amevalia kipaza sauti kichwani anaonekana kuwasiliana kutumia simu ambayo iko mbele yake mezani kalamu, vitabu na chombo ambacho kiko na mmea kinaonekana

Kuna kompyuta ya mkono ambayo imewekelewa juu ya meza. Kuna vikombe viwili vya rangi tofauti ya nyekundu na nyeupe. Kuna kalamu ambayo imewekelewa juu ya vitabu, kuna mmea ambao unamea ndani ya mkebe. Kuna kiti na kuna karatasi.

Msichana ambaye anatumia kompyuta ya mkono kufanya shughuli fulani. Ako mguu tupu anaokana kuwa amevaa shati nyeupe na jinzi ya samawati. Unaweza ona nywele kadhaa wa kadhaa.

Wanawake watatu wamekaa chini wakiutazama televisheni. Mezani cable ya rangi nyeusi na nyeupe na kompyuta ya mkononi imeekelewa. Simu inaonekana.

Meza umewekelewa mkebe. Msichana amevalia nguo ya waridi na kipaza sauti kichwani. Mkononi ako na kalamu na kitabu. Nyuma yake kuna kiti. Mmea wa rangi ya kijani unaonekana.

Mtoto mdogo amevalia shati nyeupe, amekaa chini anafunzwa na mwanamke ambaye ako na miwani. Mezani kuna taa, vitabu, mkebe ambao uko na mmea.

Darasani, wanafunzi wamekaa chini na kusoma kitabu, angalau wawili wamesimama na kushika mkononi kibao. Ukutani, ubao ni wa rangi nyeusi.

Mtoto mwenye mavazi wa rangi njano. Amevalia kipaza sauti kichwani mkononi ameshikilia kibao. Mezani, kalamu na vitabu vinaonekana. Wazazi wake wametabasamu.

Darasani, darasa limesheheni meza na viti. Nyuma kunaonekana kuna ubao wa rangi nyeupe. Dirisha yanaonekana kuwa yamefunguliwa.

Mwanamke anaonekana kuwa ametabasamu. Mkononi ameshikilia kitabu. Anaonekana kuwa ako maktabani. Vitabu vinaonekana vimepangwa katika safu. Kando yake kunaonekana kuwa kuna ngazi.

Chumbani, kunaonekana kuwa kuna vitanda mbili aina ya pacha. Vyote vinaonekana kuwa vimetandikwa na sheet ya rangi ya samawati. Vile vile kunaonekana kuwa kuna viatu pia vya rangi ya samawati.

Chumbani kuna vitanda ule wa aina ya pacha. Vya juu havijatandikwa angalau ya chini inaonekana kuwa vimetandikwa. Angalau kuna dirisha na mlango.

Chumbani. Vitanda vitatu yaani ule wa pacha. Vitu vinaonekana kuwa vimetandikwa na shiti ya rangi ya samawati. Nyuta umepakwa rangi nyeupe na pale kuna langoni ambayo rangi ni ya kijani kibichi.

Tunapata kuna jengo ya nyumba , angalau ya wanawake pekee. Pale mlangoni tunaweza soma New Executive Ladies Hostel . Vilevile, kunaonekana kuwa nje, kunamea mmea.

Chumbani, kitanda ule wa pacha , kitanda wa juu unaonekana umetandikwa na shiti la rangi ya samawati, ,angalau la chini limetandandikwa kwa shiti ya rangi ya waridi. Kando kunaonekana kuwa kuna viti ambavyo vimepangwa.

Chumbani, kunaonekana kuwa kuna kitanda, yaani ule wa pacha, ambavyo zote zimetandikwa katika shiti nyeupe. Vilevile kule ndani kunaonekana kuwa kuna meza, pia kuna kiti.

Sehemu ya mji ambapo sahii ni chapisho ya rangi ya samawati linalosoma Hostels linaonekana kwa umbali. Posti za stima, magari yote binafsi, na miti yanaonekana.

Chumbani, kitanda kimetandikwa kutumia shiti ya rangi ya samawati. Pale juu tunaeza kuaona chandarua ya rangi nyeupe, vilevile kuna kiti ambao vimeekelewa vitabu na kando kuna dawati.

Lango la maktaba. Juu saini chapisho linalosoma library . Langoni chini kunaonekana kuwa kuna katoni na mlango limebainishwa saini chapisho.

Chumbani vitanda aina ile ya mapacha vinaonekana kuwa. Vitanda vimetandikwa katika shiti nyeupe, nyinginezo katika shiti ya rangi ya samawati. Pale kunaoneaka kuwa hakuna vitu ndani ya chumba.

Chumbani kuna kitanda aina kile cha gorofa ambayo imetandikwa na sheet ya rangi ya uwaridi. Kando tunaweza kuona kuna meza ambayo kuna rafu imeekelewa vifaa ambapo kuna kiti ya rangi ya samawati inaonekana.

Safu, vitabu aina tofauti zimepangwa. Pale juu tunaeza kuona picha ambao imeekwa katika kesi, angalau kando yake kuna vitabu mbili na jina Obamas na The Sing, yanaonekana.

Chumba kidogo ambacho kuna vitanda viwili. Vitanda vimetandikwa katika shiti ya rangi tofauti. Moja ya rangi nyeupe, nyingine ya rangi nyekundu. Meza kuona vifaa vya kuchezea vya watoto.

Maktabani rafu zimesheheni na kupangishwa vitabu. Kuna watu ambao wamekaa chini. Wanaonekana wako katika shughuli yao. Juu unaweza pata kuna mimea ambayo imepangwa kwenye vifaa.

Chumba ambacho liko na kitanda ambalo limetandikwa kutumia shiti ya rangi nyeupe na blanketi ambalo liko na doa ya rangi nyeusi. Tunaeza kupata kuna meza na kiti, zote ya rangi nyeupe.

Maktabani, rafu zimepangwa na vitabu. Watu wawili ambao wamevalia kitambua wamekaa chini, wanaonekana wakiwa katika shughuli zao za masomo. Taa zimewashwa kuleta mwangaza.

Darasani vitabu vimepangwa katika rafu ukutani . ubao wa rangi nyeupe , kompyuta, na viti meza vimeweza kupangwa katikati ya darasa. Ukutani picha zinaonekana vimebanikwa.

Mchezaji ambaye amevalia mavazi ya rangi ya njano. Nambari nne inaonekana katika kaptura yake. Mkononi ameushikilia mpira wa basketball .Mashabiki wamekaa chini wanajionea.

Chuo kikuu, darasani, wanafunzi wamekalia dawati. Mwalimu, ambaye amevalia shati nyeupe, ndio anawazungumzia. Kifaa aina ya projekta unaonekana.

Kuna baadhi ya wachezaji wa basketball .Mmoja wao anaonekana kuwa ameruka na mkononi akona mpira. Anaonekana kuwa anataka kuiweka kwa hio neti. Miongoni yao kuna kochi wao.

Kuna mtu ambaye anekana amekalia kiti, anatumia dawati. Amewekelea kitabu anachokitumia hapo maktabani. Rafu nazo zimetekeleza kuweka vitabu na kwa mbali unazoona mti.

Maktabani, vitabu vimepangwa katika rafu. Watu ambao wamevalia kitamvua wako mezani wanafanya utafiti yao. Saini cha pisho nyeupe unaonekana kuwa umechapishwa ukutani.

Kata imesheheni vitanda vitatu ambayo yameekelewa mto na kutandikwa kutumia karatasi ya kitanda ya rangi ya waridi. Mapazia ya rangi ya samawati yanaonekana.

Bweni. Vitanda zimejipanga katika safu. Kuna mtungi umewekelewa juu ya kitanda wa rangi ya njano, ndoo ya samwati, sanduku, godoro linaonekana kwa umbali.

Darasani, madirisha yamo upande wa kushoto. Madawati yamepangwa katika safu tatu. Ubaoni na ukutani, chati yameekelewa kuelimisha watoto.

Vitanda vitatu vimetandikwa na rangi ya blanketi wa kijani. Juu kuna chandarua ya rangi ya nyeupe na nguo ambazo zimeekelewa. Ukutani kuna picha tofauti tofauti. Lango linaonekana limefunguliwa.

Nyumba ambayo imegawanyishwa katika chumba mbili. Kuta uko na rangi wa machungwa na nyeupe. Vitanda vimetandikwa. Kiti na meza linaonekana. Dirishani kuna miti.

Darasani, wanaume watatu ambao wawili wamevalia barakoa ya rangi nyeusi na mmoja barakoa nyeupe wanaonekana kuwa wanangalia kompyuta mkononi ambao umeekelewa pale juu ya dawati.

Chumbani, kunaonekana kuwa kunaendelea mkutano, wa jambo fulani. Mbele kunaonekana kuwa angalau kuna speaker , halafu kunaonekana kuna mwanaume ambaye amesimama, wengine wao wakiwa wameketi, ukutani kumepandishwa chati, ya rangi nyeupe.

Wanawake ambao wamevaa buibui. Wengine wao wanaonekana wamejifunika nyuso, wamekaa chini. Mezani inaonekana kuna kalamu, kitabu, na hata simu.

Darasani mwalimu anaonekana kuwa anampa kila mwanafunzi karatasi kidogo cheupe vile vile ubao saa na chati ambayo yamebanwa ukutani yanaonekana

Sheni chapisho ambalo linalosoma. Visitors, please pass through the office. Lilionekana kuwa limewekwa sehemu kati ya mmea.

Watoto wa msingi ambao wote wamevalia shati nyeupe. Wanaonekana kuwa wamekaa chini. Mezani kunaonekana kuwa kuna sharubati, angalau sahani ambalo limesheheni chakula.

Watoto, wa msingi, wanaonekana kuwa wamesimama. Mikononi na kuna wao wameshikilia bidhaa ya rangi nyeupe angalau kila mmoja ako na kofia ya rangi ya samawati ama nyekundu.

Shule ya msingi, ya wanafunzi ambao waonekana wamevalia sare moja, wamesimama na kujipanga katika hali ya kuonyesha kuwa wako karibu, kuashiria jambo fulani, wote wameshikilia karatasi nyeupe.

Vijana ambao wamesimama nyuma ya saini chapisho kilele Ngamia, Mount Longonot Summit, wamesimama kupigwa picha. Mti na mmea wa rangi ya kijani unaonekana unamea.

Darasani, kunaonekana kuwa kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama pale mbele. Wanaonekana wanaangalia mbele ili yule mwanafunzi aonyeshe darasa kuwa kuna jambo fulani anayofanya utafiti. Vile vile darasa limejaa.

Chumbani, tunaweza kumuona mwalimu, na wanafunzi wake. Wote waonekana kuwa wametabasamu. Mwanafunzi huyo, anaonekana amevalia miwani, mkononi, wote waonekana wameshikilia kalamu, wanaandikia karatasini, ambao umeekelewa pale mezani.

Mtoto mdogo ambaye amevalia miwani, mkononi ameshikilia kalamu anaonekana kuwa anauchora katika karatasi ambao uko pale mezani. Vile vile kuna kifaa hapo ambao limesheheni rangi tofauti .

Msichana ambaye amevalia miwani anaonekana kama ametabasamu. Mkononi ameshuikilia kifaa ambalo limesheheni sauti ya kiswahili. Amekalia kiti ya rangi ya njano.

Darafani, mwanafunzi ambaye asiyeweza kutembea. Anaonekana kuwa anaangalia kompyuta ya mkononi, ambayo imewekelewa mezani, ameshikilia kalamu nyeupe. Na pale dawatini kuna kitabu.

Mwanamke ambaye amevalia mavazi ya rangi ya samawati ameshikilia kidevu chake kutumia kidole. Mkono mwingine ameshikilia konsonanti 's'. Kijana ambaye amevalia mavazi ya rangi ya njano anaonekana kuwa anamtazama.

Chumbani kijana ambaye amekaa chini, anaonekana kuwa ameshikilia kitabu kwa ishara ya vidole. Kitabu iyo imewekelewa pale mezani. Nyuma unaweza kuona kuna rafu mbili limesheheni vitabu.

Chumbani. Mtoto ambaye amevalia mavazi ya rangi nyekundu anaonekana kuwa amekaa chini pale mezani angalau kuna kitabu ambao umefunguliwa. Mtoto huyo anaonekana kuwa ameshika kitabu huyo.

Shuleni, mwalimu anaonekana anatembea na wanafunzi wake, angalau akisukuma mwanafunzi mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mlemavu. Kwa ukuta, tunaweza kuona kuwa kuna cheti ambayo picha yanaonekana.

Darasani, mtoto mdogo anaonekana kuwa anautazama kompyuta mkononi ambao umeekelewa mezani. Pale nyuma tunaweza kuona michoro ambayo yamechorwa ukutani ya kufurahisha watoto.

Msichana mdogo ambayo amevalia miwani ya rangi njano ame pandesia mkoba ya rangi samawati, amesimama na mkononi ameshkilia kitabu, anaonekana kuwa anausoma.

Mama amemshikilia mtoto wake. Inaonekana kuwa mtoto mkononi ameshikilia kifaa cha rangi ya kijani. Pale mezani inaonekana kuwa kuna vifaa ambavyo wanaziekanisha pamoja.

Darasani. Kunaonekana kuwa kuna mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu anaonekana kuwa ameshikilia kibao. Nyuma tunaweza kuona kuna chaki ambayo iko na michoro tofauti tofauti. Pale mezani kuna vitabu.

Mwanamke ambaye amevalia mavazi ya rangi nyekundu anaonekana kuwa ametabasamu. Pale mezani , kunaonekana kuwa na kompyuta ya mkononi ambayo anaiangalia akitumia ishara ya mikono kuzungumza.

Mtoto ambaye amevalia miwani amekaa chini. Mkononi ameushika kalamu. Anaonekana akiandikia karatasi ambacho kimeekelewa mezani. Pale mezani, Kalamu ya rangi ya njano unaonekana.

Mandhari ya darasani. Kijana ambaye amevalia mavazi ya rangi ya kijani, mkononi ameshika penseli, anaonekana anazungumza na mwanamke ambaye amevalia mavazi ya rangi ya samawati, na mwanadada ambaye amevalia mavazi ya rangi ya uwaridi. Pale mezani kuna makaratasi ambayo yametapakaa.

Chumbani, kuna watu wawili walioendelea na shughuli zao. Mmoja amevaa kipaza sauti kikiwa kikiwa kichwani, labda anasikiliza au kurekodi. Wengine wanangalia kompyuta ndogo iliyoko mezani. Pembeni, kuna kitabu na kalamu, tayari kwa maandishi au kuchora

Watu walio na tabasamu wanaonekana wakipiga gumzo. Rafu imeshinikizwa na vitabu. Kijana mmoja anaonekana amevalia kipaza sauti shingoni. Kalamu na vitabu vinaonekana.

Mwalimu ambaye amevalia miwani na saa mkononi anafunza mtoto mdogo wa kike namna ya kutumia ishara ya mikono. Ukutani kuna namba ambazo zimeandikwa katika chati.

Chumbani ,mtu ambaye amevalia spika za masikio nyeupe masikioni amekaa chini. Anasoma kitabu ambacho kiko mezani kutumia mikono. Saa, vitabu na mmea unaonekana.

Darasani kunaonekana kuwa kuna watoto watatu, wawili ambao wamekalia viti na mmoja wao ambao ni kilema. Wameshika kalamu wanaandikia vitabuni kwa umbali unawezaona picha ambayo imebandikwa katika ubao.

Msichana amekaa chini amevalia miwani, mfuko shingoni na shati ya rangi ya samawati. Anaonekana ameshika kalamu anaandika kitabuni. Pale mezani kuna mikebe ambayo ziko na kalamu.

Mtu ambaye amevalia shati ya rangi ya machungwa anaonekana akitumia kompyuta ya mkononi, mezani kuna kitabu ambacho kimefunguliwa , rafu zimepangwa na vitabu. Kuna mmea ambao unamea.

Watu watatu wanaonekana, wawili wakiwa katika mazungumzo na mmoja ambaye ameshika simu, anasikiza kutoka kwa kipaza sauti kidogo. Mezani kuna kikombe kimejazwa kalamu.

Mwanamke ambaye ametabasamu amekaa kando ya mtoto ambaye mkononi ako na kalamu ya rangi ya njano. Mezani kuna karatasi ambacho iko na michoro chombo fulani cha mbao. Dirishani mapazia nyeupe yamebanikwa.

Mwanamke ambaye anaonekana amevalia shati ya rangi ya samawati, anaongea kutumia ishara ya mikono. Mkononi amevalia saa. Mezani kunaonekana kuwa na miwani, kibeti na vikombe.

Darasani, mandhari ni ya masomo, kwa kuwa kuna msichana ambao amesimama, aonekana kuwa mkononi , ameushikilia chaki, mkono mwingine ameushika ubao, ambao umeandikwa maneno tofauti.

Darasani, angalau mtu amesimama mkononi ameshikilia chaki, huu mkono mwingine ameshika ubao, ambao kuna majina ya kiingereza ambao vimeandikwa pale.

Biashara ambalo linasheheni. Usukaji, na pia kinyozi. Kuna mtu ambayeanaonekana amekaa chini ananyolewa na mwingine akionekana kuwa ndio anasukwa.